Kuna wanyama ambao ni ng'ombe wako katika zizi lao huku wamepangika ambao ni wengi sana tena wamesimama vizuri wanakaa kufanana rangi, kila kitu.